Mwanamke kwa jina Asiya Sururu akifanya mazoezi kwenye mto Oise anaonekana akiwa ndani ya boti la kuendesha akitabasamu na kuinua ishara ya amani kwa vidole vyake viwili. Amevaa mavazi ya mchezo, shati nyeusi yenye mikono mirefu na suruali nyeupe yenye michoro. Kwenye kichwa chake ana miwani ya jua. Nyuma yake kuna maji ya mto yanayoonekana tulivu na miti iliyoko ukumbini.